Wakulima wawili wanawake wakiwa katikati ya zoezi la uvunaji wa mbogamboga, anabebelea zao hilo kutoka shambani kwa kutumia makreti.

Eneo kubwa lililotumika kwa ajili ya kilimo cha karoti likiwa limevunwa na mboga hiyo ikiwa imewekwa juu ya ardhi kwa ajili ya kukauka.

Shamba kubwa la migomba likiwa limepandwa kwa kufwata utaratibu wa umbali wa miti ukiwa na mikungu iliyofunikwa na mifuko ya plastiki ili kuilinda na wanyama na ndege.

Mkulima wa zao la mipasheni akiwa anakagua mazao yake akiwa na mwanamke aliyevaa kilemba pamoja na jaketi jeusi.

Eneo kubwa linalotumika kama shamba la viazi, likiwa linaendelea kuvunwa, huku bidhaa hiyo ikiwa imeanikwa juu ya ardhi ili ikauke.

Mkulima wa eneo la katikati ya mji anaetumia paa la jengo, kwa ajili ya kufanya kilimo akiwa amepanda mboga mboga mbalimbali kwenye vitanda pamoja na vyombo.

Nyumba kubwa ya kilimo inayo dhibiti kiwango cha maji, unyevu, joto pamoja na hewa ili kusaidia mmea ukue katika hali ya ubora zaidi.

Nyumba kubwa ya kilimo inayotumika kwa ajili ya kupanda mimea katika hali iliyodhibitiwa kwa kiwango cha maji, hewa, joto, pamoja na mwanga ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mirija kwa ajili ya umwagiliaji, kumwaga matone pale kwenye shina la mmea ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi, huwa hakitumii udongo. Hudhibiti kiwango cha maji, mwanga , unyevu na joto ili kupata zao lililo bora.

Bwawa kubwa la samaki lililotengenezwa kwa zege na muundo wa duara, likiwa na mifugo hiyo aina ya kambale, limefunikwa kwa neti kuzuia kiwango cha jua, kinachoathiri samaki hao.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, likiwa na mabwawa yaliyogawiwa kwenye vyumba mbalimbali, limejazwa maji huku samaki wakiwa wanaelea juu, baada ya kufa.

Eneo la kilima kikali lenye uoto wa asili, yenye miti, vichaka pamoja na majani, ikiwa na njia ya uchochoro ambayo watu hutumia kukatiza.

Eneo la uwoto wa asili wa msitu, wa mvua ukiwa na mti wa muda mrefu sana pamoja na vichaka na majani yatokanayo na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la shamba la miti likiwa na mkulima mwanamke aliyevaa kofia nyeupe, miwani, T-sheti ya blue, huku anapanda mche wa miti katika shamba lake.

Kilimo cha haidroponiki kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo ili kuweza kuleta ubora wa mimea. Kilimo hichi hudhibiti kiwango cha maji, unyevu pamoja na mwanga ili kuleta zao lenye viwango.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi mbalimbali, huwa hakitumii udongo, pia kinadhibiti kiwango cha mazingira ili kusaidia mmea uweze kukua kwa ubora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kikiwa na mbogamboga zilizopandwa katika hali ya kudhibitiwa ili kuleta ubora.

Kilimo cha haidroponiki kinachotumia maji pamoja na virutubishi, baadala ya udongo kinasaidia mimea iweze kukua katika hali ya kuthibitiwa na ubora.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na wakulima wawili wanakagua mazao yao, kudhibiti kiwango cha maji, joto, unyevu pamoja na hewa ili kupata mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa la kabichi likiwa na zao hilo limepandwa kwa mistari iliyonyooka huku pembeni kukiwa na kijani cha asili pamoja na mistimu ya umeme.

Chumba kikubwa kinachotumika kama banda la kuku, kikiwa na vifaranga vya rangi tofautitofauti vikinyweshwa pamoja na kulishwa chakula.

Jengo kubwa la mbao linalotumika kama banda la kuku likiwa na mifugo hiyo ambayo inalishwa kwenye vyombo mbalimbali vya bati pamoja na kupewa maji.

Shamba kubwa la nyanya likiwa na zao hilo lililopandwa kwa matuta ya mistari, huku baadhi ya matunda yakiwa yamekomaa, na mengine yakiwa bado hayajakomaa.

Wavunaji wawili wa zao la biashara yani chai, wakiwa wamebeba vikapu katikati ya shamba huku wakiendelea na zoezi la kuchuma majani kwajili ya kupeleka kiwandani.

Nyumba kubwa ya ufugaji ikiwa na ng'ombe mahususi kwa ajili ya kuzaklisha maziwa wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wamesimama wakisubiri chakula.

Nyumba kubwa ya ufugaji ikiwa na mifugo aina ya kuku hususani vifaranga vyake vikiwa vimemulikwa mwanga ili vipate joto.

Shamba kubwa lenye udongo mkavu likiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaomwagilia kwa matone kwenye shina la mmea ili kuokoa kiwango cha maji.

Mfumo wa kisasa unaotumia mabomba, yenye vifaa maalumu vya kunyunyiza maji katika eneo kubwa la mboga mboga.

Mandhari ya milima na mabonde yenye uoto wa asili wa kijani pamoja na miti mirefu iliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari mazuri ya tambarare ya savana ikiwa na miti aina ya "Kasia" pamoja na vichaka na majani ya uoto wa asili, huku barabara ya vumbi ikipita katikati kuelekea milimani.

Mandhari ya tambarare ikiwa na miti ya uoto wa asili, imepakana na kilele cha milima iliyosimama na kufunikwa na theruji.

Mandhari ya mto wa msimu ambao unaelekea kukauka, ukiwa umepakana na uoto wa asili wa miti, vichaka pamoja na manyasi yanayolishwa maji kutokana na mto huu.

Mandhari ya tambarare ya savana, yenye miti ya akasia, vichaka pamoja na manyasi, uoto wa asili, ikiwa inapakana na mlima Kilimanjaro uliofunikwa na theruji nyeupe.

Mchungaji wa wanyama aina ya mbuzi na kondoo akiwaswaga kutoka kwenye uoto wa asili, wakiwa wanavuka barabara ya vumbi kwenda upande wa pili.

Banda linalotumika kwa ajili ya kufugia kuku likiwa na pumba chini, lina hawa ndege wakiwa wanakunywa maji kutoka kwenye chombo maalumu cha plastiki.

Jengo kubwa linalotumika kama banda la kufugia kuku, likiwa na ndege hao wakiwa wanalishwa pamoja na kunyweshwa maji, huku watoa huduma wawili wakikagua mifugo yao.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo inatumika kulimia mbogamboga mbalimbali, ikiwa imedhibitiwa kiwango cha maji, unyevu, na joto, ili kupata mazao yaliyo bora.

Mfuko wa plastiki unaotumika kwaajili ya kutunzia mbegu aina ya spinachi, ikiwa na umbo la mstatiri na rangi za kijani pamoja na picha ya mbogamboga.

Pakiti ndogo yenye umbile la mstatiri ikiwa na rangi za kijani na njano, inatumika kutunzia mbegu kwa ajili ya kupanda mboga aina ya brokoli.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa akiwa nje ya banda lake la mbao, anakunywa maji kutoka kwenye chombo cha maji pamoja na chakula, huku pembeni kukiwa kuna ua la urembo.

Mhudumu wa wanyama pori aina ya tembo akimnywesha mnyama huyo maziwa, huku watalii mbalimbali wakiangalia kutoka pembeni.